Tarakilishi na simu za mkononi zinatumika kwa ajili ya masomo ya kidijitali. Hapa kuna tarakilishi, na simu ya mkononi, na vitabu, vinavyoonekana kutumika kwa ajili ya masomo. Mezani hii pia kuna kikombe cha kahawa.

Wanafunzi hawa wanaonekana kutumia tarakilishi moja kwa ajili ya masomo. Nyuma yao mwalimu amesimama na kuwaelekeza. Vifaa vya kidijitali vya masomo zimekuwa adimu sana shuleni. Hii ni kutokana na bei kubwa inayohusika katika kuzinunua.

Kwenye meza hii kinaonakana kipakatalishi ambacho utumika kwa ajili ya masomo ya kidigitali kwa walimu na wanafunzi. Vitabu na marembesho ya maua inaonekana kwenye meza na vikombe vile vile.

Masomo ya kidijitali yamekuwa ya muhimu sana siku za hivi majuzi. Wanafunzi wanatumia vifaa kama vile tarakilishi, vipakatalishi, na simu za mkononi. Hapa tunawaona wanafunzi wakitumia kipakatalishi, huku mwalimu akiwaongoza.

Mwanafunzi huyu anaonekana kutumia kipakatalishi maarufu kama laptop ,kusoma. Kwenye dawati lake kuna vitabu na simu ya mkononi ambayo pia huweza kutumika katika masomo ya kidijitali.

Huyu hapa anaonekana kutumia kipakatalishi kwa ajili ya masomo yake. Kwenye meza kunaonekana vipaza sauti vinavyobanwa masikioni vinaeza tumika kusikiza masomo kutoka kwa kipakatalishi. Hii ni njia ya kidijitali ya masomo yenye kuenea sana.

Mwalimu huyu anaonekana akiwaelekeza wanafunzi kwenye skrini huku akitumia kipakatalishi kwa ajili ya masomo. Hii ni njia ya kidijitali ambayo inatumika katika masomo.

Mwanafunzi huyu anaonekana kutumia kipakatalishi kufuatilia masomo. Kwenye kipakatalishi video inaonekana ya mwalimu akieleza na kuelekeza somo. Vipakatalishi vimekua za muhimu katika masomo ya kidijitali.

Tarakilishi inaonyesha video iliyo na mwalimu akiwa darasani akielezea funzo katika ubao. Hii ni njia inatumika kwa masomo ya kidijitali mashuleni na pia nyumbani. Mezani kuna kibao kinachotumika kwa ajili ya masomo pia.

Wanafunzi hao wanaonekana kufanya masomo kupitia bodi mahiri wakiwa manyumbani kwao. Mwalimu anafanya masomo haya kutumia tarakilishi na kipakatalishi kilicho mezani.

Mwanafunzi huyu anatumia kipakatalishi kufanya masomo yake huku akidokeza ya muhimu, kwenye kipatakilishi hiki kuna video ya mwalimu anayeeleza somo kutoka upande mwingine. Kwenye meza ya mwanafunzi huyu kuna simu ya mkononi inayoweza pia kutumika kama njia ya kidigitali ya masomo.

Wanafunzi hawa wameketi darasani huku wakibonyeza vipakatarishi vyao wanavyovitumia kwa ajili ya masomo. Hii siku za hivi majuzi mifumo ya kidijitali imekuwa ikizingatiwa kwa matumizi ya masomo shuleni.

Maabara za tarakilishi, zinatumika katika shule nyingi, kwa ajili ya masomo ya kidijitali. Maabara hizi zinatumia pesa nyingi, ili kuzijenga na kuzieka vifaa kama vile tarakilishi. Wanafunzi wanaonekana kua makini katika tarakilishi zao, huku mwalimu akiwapatia maagizo.

Mabasi ya shule kama lilio hapa yanapakwa rangi ya manjano ili kuweza kuyatambua haraka. Mabasi haya huwekwa jina la shule kando yake. Yanaweza kuwa na uwezo wa kubeba wanafunzi wengi wanapoenda katika mashindano ya michezo ya shule na nyimbo na mambo mengine.

Vitanda hivi vinapatikana katika bweni ya wanafunzi hasa wa shule ya upili na ile ya msingi. Vitanda hivi vina nafasi mbili ya kulalia, kuna ngazi inayopanda katika nafasi iliyo juu. Wanafunzi wawili wanaonekana kulala katika nafasi ya chini.

Darasa hili linaonekana kupendeza. lina madawati yaliyopangwa kwa utaratibu sana. Ukutani Kuna ubao unaoninginia . Madirisha yake ni makubwa na yanayoruhusu mwangaza kuingia na yana mapazia .

Wachezaji hawa wanacheza mpira wa gonya. Mchezo huu huweza kuchezwa na watu walio na mbio na nguvu nyingi sana. Unatumia mpira ambao una muundo wa mayai. Mashabiki wanaonekana kando ya uwanja wakiutazama mpira huu.

Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye meza katika darasa, darasa hili lina madirisha mawili yanayo ingiza mwangaza. Kuna machati ya masomo kwenye ukuta, mwalimu anaonekana akizungumza na wanafunzi wawili pembeni

Kuna kompyuta mingi katika maabara hii. Kila kompyuta ina skrini, kibodi na panya ya kompyuta. Vifaa hivi vyote vimeunganishwa na nyaya katika kompyuta

Ukumbi huu wa mihadhara unatumika na wanafunzi katika chuo kikuu, kwa minajili ya mafunzo yao. Wanafunzi hawa ni wengi mno, na wamekalia viti vyekundu vilivyopangwa kwa mistari iliyopindwa. Waonekana kuvalia sare tofauti tofauti.

Chumba hiki kinamwonekano wa stairi zinazotumika na wanafunzi wa chuo kikuu, kwa ajili ya malazi. Meza ya kusomea inaonekana ikiwa imeegezwa kwa ukuta. Televisheni imening'inia ukutani. Kitanda kikubwa chenye mashuka meupe kinaonekana. Kando yake kuna sofa ya mtu mmoja.

Timu mbili moja iliyovalia rangi nyekundu na ingine nyeupe zinaonekana kufurahia kucheza mchezo wa kikapu. Watazamaji wanonekana kwenye kichanja wakifurahia na kushangilia wachezaji wao.

Vitabu hizi zimepangwa kwa njia inayovutia katika rafu za maktaba hii. Maktaba hii inaeza kupatikana katika shule ya upili, shule ya msingi au chuo kikuu. Maktaba inatumika na wanafunzi kwa minajili ya masomo na marundio ya masomo.

Ukumbi huu unaonekana kuwa wa mikutano, una viti na meza zilizopangwa kwa safu inayopendeza. Kando mmeekwa vitambaa za kurembesha, juu yake Kuna taa zinazometameta, kwa njia ya kuvutia.

Maabara haya ya kompyuta yana tarakilishi mingi. Maabara haya huweza kupatikana shuleni kwa ajili ya masomo ya kidijitali. Maabara hii ina madirisha makubwa yanayoruhusu mwangaza kuingia katika darasa hili.

Mwanafunzi huyu amo kwenye maabara ya sayansi. Katika maabara ya sayansi kunapatikana vyombo tofauti vinavyotumika katika masomo ya sayansi, yakiwemo, kemia, biolojia, na phizia.

Wanafunzi hawa wamevalia sare za wanaskauti wamepanga laini kwa utaratibu, sare hizi za rangi nyeupe na ile ya samawati. Nyuma yao inaonekana miti mirefu.

Mwanafunzi huyu amekalia kiti maguru ambacho kinatumika na watu walio na ulemavu wa kutembea. Mwanafunzi huyu anaonekana kufurahia akielekezwa na mwalimu wake katika uchoraji kutumia marangi.

Mwalimu ameketi kwenye kiti makuru Kwa kuwa na ulemafu wa kutembea, mwanafunzi mmoja anaonekana kuinua mkono na kuulisa swali wanafunzi wengine wameketi a kusikisa Kwa makini mwalimu anapoelesea

Lugha ya ishara inatumika na watu wasioweza kuongea na kusikia. Hawa wawili wanaonekana kuelekezana kwa lugha ya ishara. Lugha hii inatumika pia mashuleni yalio na wanafunzi walio na ulemavu huu.

Mwanafunzi ana ulemavu wa kuona. Wanafunzi kama hawa hutumia vitabu spesheli vyenye vidutu zilizo na muongozo ili waweze kusoma. Mwalimu anaonekana kumuelekeza mwanafunzi huyu.

Kijana mdogo anayeonekana kuwa mwanafunzi mwenye ulemavu, anatumia brashi kupaka rangi ya waridi kwenye mbao. Watu wazima waliosimama kando yake wanaonekana kufurahia na kutabasamu, ishara kwamba wanamshika mkono katika safari yake.

Wanafunzi walio na ulemavu, wa kusikia, huweza kuvalia kifaa kama kilichovaliwa na mwanafunzi aliye hapa, kifaa hiki huweza kuwasaidia kusikia kwa urahisi, wanafunzi hawa hawafai kutengwa, na wanafaa kusoma katika darasa lililo na wanafunzi wengine.

Mwanafunzi anayeonekana kuwa na ulemavu wa kutembea anakalia kwenye kiti maguru. Anacheza gitaa huku akitabasamu. Mwanafunzi mwingine ameketi kwenye kiti akicheza kutumia vidude vya kujenga.

Mwanafunzi huyu aliye kwenye maktaba, anaonekana kuwa na ulemavu wa kutembea. Wanafunzi kama hawa, huweza kutumia viti maguru kama alichokikalia, ili kuweza kutoka sehemu moja mpaka nyingine.

Darasa ile linawanafunzi wenye ulemavu wa kuongea. Mwalimu anamwelekeza mwanafunzi mmoja kwa ishara huku huyo mwanafunzi akirudia ishara aliyo elekezwa wengine wakitazama kwa umakini.

Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa na uelewa mzuri. Wanaendelea na masomo yao wakiwa kwenye meza hii. Wanaonekana wote wakiwa na furaha kuwa darasani. Walimu hawa wanaonekana kuwaelekeza kwa njia inayofaa.